Chombo kidogo chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yenye kuashiria matumizi, ama uhifadhi wa bidhaa hiyo, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni chombo kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe, kijani pamoja na waridi; kilichochorwa mnyama aina ya mbwa na kuchapishwa maneno yenye kuashiria uhifadhi ama matumizi. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotibu wanyama.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na machungwa, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Bravectov" chenye picha ya mnyama aina ya mbwa, ikiashiria kuwa nikifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo daka minyoo na ni salama kwa wanyama wajawazito. Na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi; ikiashiria huwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya matibabu ya mifugo.

Eneo la nje mfano wa chumba jengo ama duka yenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo pembejeo za kilimo wakulima mashinani ikiashiria kuwa ni eneo la duka na linatumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko; nyeupe pamoja na bluu, iliyochorwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe pamoja na kijidudu mfano wa kupe, ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio pamoja na chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, iliyochorwa picha mfano wa mnyama aina ya ng'ombe; ikiashiria kuwa ni kifungashio pamoja na chupa iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya matibabu ya mifugo.

Chungu kidogo chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamojaa nnyekundu kilichochapishwa maneno yasomekayo kwa matumizi ya tiba ya wanyama pekee na kuchoro picha mfano wa mfupi ya sheria kwa michombo kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya matibabu ya wanyama

Chupa ndogo pamoja na kifungashio vyenye rangi nyeupe vinapachapishwa maneno yasomekayo,"Kwa matumizi ya wanyama pekee" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe pamoja na mbuzi, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyo hifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya tiba ya wanyama.

Jopo la watu waliopo nje ya eneo la chumba mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo kiwanda cha kemikali cha osho, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na njano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "kwa ajili ya matibabu ya wanyama pekee", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kuwatibu wanyama.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na njano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "vidonge vya minyoo" kwa wanyama aina ya paka pamoja na mbwa, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotibu mifugo.

Eneo la ndani lenye mfano wa kabati lenye rafu zilizohifadhi vyupa vilivyochapishwa maneno ya maelekezo, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani ya duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo, ama dawa zinazotumika kuwatibu mifugo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi, katika eneo liliomfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu aliopo katika eneo lenye miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, linalozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalum mfano wa shamba ama kitalu, kilicho pandwa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi linalozalisha mazao ya biashara mfano wa nyanya ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili yauzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje lenye vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya mihogo, katika eneo mfano wa shamba ama bustani, likizungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama kitalu, kilichopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, iliyoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale, lililo mfano wa shamba ama bustani, lililo pandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya Kijani kibichi, likiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliye valia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na mazao ya biashara ya vitunguu yaliyohifadhiwa katika vifungashio maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu, pamoja na mazao ya biashara aina ya matunda ya nanasi. Yaliyokwiva kwa rangi ya mchanganyiko wa njano na kijani. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mauzo ya mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshika matunda aina ya matikiti maji, aliyepo katika eneo mfano wa shamba lililo na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu, katika eneo lililo mfano wa shamba, lililoota nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye vifungashio vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya mahindi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba ama bustani inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililomfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, na mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba ililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara aina ya vitunguu.

Eneo lililo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi lililotoa mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mti unautumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi yenye matunda yaliyoota na kukomaa kwa rangi nyekundu mchanganyiko na kijani, ikiashiria kuwa na mti ulipandwa katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Kiganja kilichoshika mazao ya biashara aina ya matango, katika eneo mfano wa bustani ama shamba lilolopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu mfano wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi vilivyokusanywa katika eneo moja. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe pamoja na kofia, aliyepo katika eneo lililo zungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliovalia vyombo vilivyosukwa kwa ukiri katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka. Waliopo na vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyojazwa mazao ya biashara aina ya karoti, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi mfano wa shamba, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, pakiwa na vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyo jazwa mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa hizo za biashara

Watu waliopo katika eneo la nje, lenye vyombo maalumu vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miti ya mazao ya biashara aina ya kahawa, yaliyokuwa na kutoa matunda madogo yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyozalisha matunda, vya mazao ya biashara aina ya nyanya ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo maalumu mfano wa shamba, lenye mti uliozalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya maembe katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, likiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani; iliyopandwa miti ya mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai; yaliyota na kuchipua kwa rangi ya kijani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi, wanavyovihifadhi katika vifungashio vya rangi nyeupe, vikiashiria kuwa ni wafanyakazi wenye kufanya maandalizi ya mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo vyenye rangi nyeusi, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizokwiva kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazo hayo.

Eneo maalumu, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na masanduku yaliyohifadhi mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyebeba kifungashio, aliyopo katika eneo lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya mahindi; lililo mfano wa shamba ama bustani, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililopandwa mche au mti wa mgomba unaotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya karoti, lililo na udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya papai, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya njano aliyopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha miti inayotumika kwa ajili kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliye valia mavazi maalumu ya rangi ya kijani aliyopo katika eneo mfano wa shamba lililo zungukwa namigomba inayotumika kwaajili ya uzalishaji wamazao ya biashara aina ya ndizi, Ikiashiria kuwa ni mkulima kafanya kazi katika eneo linalo zalishwa mazao ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vyenye rangi ya manjano vilivyohifadhi mfano wa mazao ya biashara ya matunda aina ya maparachichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hao.

Eneo la nje lililozungukwa na hifadhi ya majengo pamoja na miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyozalisha mazao ya pilipili yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo la wakulima linalotumika kwajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye umbo la duara lililojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikipandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Chombo maalumu chenye umbo la mraba, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliovalia mavazi ya rangi tofauti kijani pamoja na nyekundu, waliopo katika eneo mfano wa shamba wakiwa na vyombo vya umbo mraba vilivyohifadhi mfano wa mazao kama matunda, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vyombo vidogo vyenye rangi nyeusi, vilivyojazwa udongo wenye kuashiria rutuba vilivyopopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mimea hiyo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Ikiashiria ni wakulima waliopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao.

Wakulima waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ardhi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiria rutuba iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Likiashiri kuwa eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu mfano wa bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu, vilivyopandwa miche iliyoota na kuchanua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo la kuhifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu alieshika mashine maalumu iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumaka kwajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, iliyofugwa katika trekta, katika eneo lililo mfano wa shamba ama bustañi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maaalumu yenye rangi nyekundu yenye magurudumu madogo mawili iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria ni shamba kwa mashine inayotumika kwa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na njano iliyopo katika eneo mfano wa shamba lililo tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu yenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo ka ndani lenye mashine ndogo yenye magurudumu iliyopo katika eneo mfano wa kitaku, ambalo ni shamba lililooandwa miche na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa mashine za aina tofauti pamoja na bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikionyesha kuwa ni eneo lenye mkusanyiko wa mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vyombo vyenye ubora vyenye rangi nyekundu, vilivyopandwa mechi midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, nikiashiria kuwa ni eneo la ndani lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyepo katika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia iliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi zilizoota zenye rangi ya kijani kibichini kikaashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu mfano wa bustani, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zilizohifadhiwa katika eneo linalotumiwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trecta chenye mashine yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lenye mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa kisima hama bwawa lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Na wanyama mfano wa kasa pamoja na ndege. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa pango, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshika chombo chenye kutoa kimiminika mithili ya maji, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni mtu ama mwangalizi wa eneo la misitu.

Eneo la nje lenye mabomba ya rangi nyeupe yaliyopangwa katika mstari ulionyooka, lenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vyombo wenye umbo mraba vyenye rangi nyeusi, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye chombo chenye rangi nyeupe, mashomo madogo yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni chombo kinachotumika kwa ajili ya haidroponiki kwa sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yenye umbo mraba iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo haidroponi sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu cha umbo mraba chenye rangi ya bluu chenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mtiririko maalumu, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliopo katika eneo lenye vyombo maalum wenye rangi nyeupe, vilivyopanda wapi nyota na kuchipua maradhi ya kijamii, ikiashiria kuwa ni eneo la kutumika kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyepo katika eneo lililoezekwa kwa ustadi lililo na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu chenye rangi nyekundu, kilicho mfano wa ndoo, chenye kimiminika, kilichopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni ndoo inayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye chombo maalumu chenye umbo mraba, kilichojazwa kimiminika mfano wa maji, pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila ya kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mabomba yaliopangwa katika mtindo maalumu, yalipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mwanga hafifu lililozungukwa na mabomba yenye rangi nyeupe, yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ikiashiria kuwa eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao, kwa kilimo cha ya haidroponi bila ya kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe ilipangwa kuwa ni mabomba maalumu yanayopandwa kwa sayansi ya bila kutumia udongo

Bomba maalumu lenye rangi ya kijivu, lililochapishwa maneno yasomekayo kabichi, lenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mfano wa mabomba yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililopandwa matunda mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda, kwa ulimaji na kuvuna mazao hayo.

Mtu aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu vilivyokomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa bidhaa hizo ama eneo linalotumiwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lilotengenezwa kwa ustadi, lenywe mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya uyoga; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda kwa uzalishaji ya mazao hayo.

Mtu aliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililokuwa mfano wa shamba ama kitaru, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya killimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo na bustani ama miche iliyopandwa na kuota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililomfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyotoa matunda yeneye rangi mchanganyiko kijani pamoja nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye mjumuiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vifaa ama vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi ama eneo linalotumiwa kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizopangwa katika vyombo maalumu ikiashiria kuwa ni eneo la kiwanda, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa bustani ama vitalu vilivyopandwa mazao aina ya uyoga, likiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, lililopangwa katika safu zilizonyooka na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabanda yaliyohifadhi mifugo aina ya kuku, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utunzaji wa mifugo hiyo kama ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya uyoga. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na manjano, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa ,na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda .

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, katika eneo lililotengenezwa na kuwekewa vizuizi vikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Mtu aliepo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda kwa uchakataji wa bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba au kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kiimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe. Waliohifadhiwa katika eneo lenye vizuizi, likiashikiria kuwa na eneo linalotumika kwa ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililopo katika eneo lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na kichaka, ikiashiria ni eneo linalotumika kama kitalu, kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazaoya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kama kilimo cha viwanda.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi lenye mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lililo mfano wa shamba lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lililopitishwa katika eneo hilo likiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, walioshika mipila au mabomba yenye kutoa kimiminika aina ya maji katika eneo mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na ikichipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashilia kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba, lililopandwa miche midogo iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Lililo na mabomba madogo yaliyopitishwa katika miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa shamba lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalitumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miti ya mahindi inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya mahindi, lenye bomba lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la nje mfano wa shamba ama bustani iliyozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti limezungukwa na mabomba madogo yaliyopo katika eneo hilo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la bustani.

Eneo kubwa la wazinlililotambarare lililomfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba lililotengenezwa kwa ustadi kwa kupangwa matuta , ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa kitalu ama bustani na mabomba yaliopitishwa katikati ya vitalu hivyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Pamoja na bomba dogo lenye rangi nyeusi lililopo katika miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa kitalu ama bustani kilichopandwa miti iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyotoa matunda yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeusi pamoja na mipira ama mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya mechi hiyo kiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu lililopandwa miche midogo iliyooata na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi lililo mfano wa shamba ama kitalu pamoja na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lina mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa na bomba kubwa yenye rangi nyeupe yenye kutoa maji, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalare lenye barabara inayopita kuingia katikati ya eneo hilo, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na safu za milima pamoja na mabonde, likiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na milima ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuaksi mandhari ya misitu ama eneo lililo mfano wa hifadhi ya wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo waliopo katika eneo lililozungukwa na mlima mkubwa wenye theluji pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti mirefu pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo la wazi lililo tambarale lililozungukwa na wanyama wa mwituni ikijumuisha pundamilia pamoja na swala, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la misitu liliyozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalale, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti pamoja na vichaka na safu za milima ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu ama eneo la hifadhi la wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Wanyama wa mwituni aina ya twiga waliopo katika eneo la wazi lililo tambalare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti mirefu, pamoja na vichaka ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa wanyamapori ama eneo linalohakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na ndege waliopo katika chanzo kikubwa cha maji mfano wa ziwa; likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, na safu za milima pamoja na mabonde. Ikiashiria kuwa ni eneo lenyekuakisi mandhari ya misitu ama eneo linalotumiwa kwa ajili ya wanyama pori.

Eneo kubwa lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto hama bwawa, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti. Na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, limezungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, miti, pamoja na vichaka, likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi kuwani mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na milima ama mawe makubwa yanayoakisi miamba, katika eneo lililozungukwa na uwepo wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mithili ya bwawa ama ziwa, na uoto wa asili unaojumuisha: miti, nyasi fupi pamoja na vichaka; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na hifadhi ya milima pamoja na mabonde, lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mandhari yenye kuakisi eneo la misitu.

Eneo kubwa la wazi, lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha; nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, na safu za milima na mabonde zikionekana kwa mbali, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti. Likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya swala aliopo katika eneo kubwa la wazi, lililo tambarare lililozungukwa na uhifadhi wa nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Likiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya porini, ama eneo linalotumika kwa ajili uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na mlima mrefu wenye theluji pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa ama mto, katika eneo lenye kipande cha ardhi kilichozungumzwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Wanyama wa mwituni aina ya twiga waliopo chini ya mti mrefu katika eneo kubwa la wazi lililo tambarale lililozungukwa na nyasi fupi pamoja na safu za milima ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuhakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha misifupi, vichaka, pamoja na miti na safu za milima na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili, unaojumuisha miti mirefu pamoja na vichaka. Vikiashiria ni eneo la hifadhi la misitu ama eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa lililo zungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu, ama eneo lisilotumiwa na kazi za binadamu.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili ikijumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, lenye kuakisi mandhari ya msitu, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kama hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, lililozunguka katika eneo lenye kipande cha ardhi kilicho na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya bata na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, yenye rangi ya mchanganyiko bluu pamoja na nyekundu, aliyepo katika eneo mfano wa banda lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mifugo ama eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, waliopo katika eneo kubwa lenye uzio, lililozungukwa na mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuwekwa uzio lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya bata, pamoja na kisima kinachotumika kwa ajili ya kuogelea kwa mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya buluu, aliyepo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vilivyohifadhi mayai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliyevalia fulani yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na waridi, aliyepo katika eneo lililozungukwa na mifugo aina ya bata na vyombo vinavyotumika kwaajili ya malisho, ikiashilia kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya ufugaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la nje lililozungukwa na mifugo aina ya bata na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo hiyo.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani mfano wa duka Linazungukwa na vifungashio vya aina tofauti, likiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa kama duka kwa ajili ya kuuza bidhaa, mfano wa mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, vikijumuisha: mahindi, uwele pamoja na mtama; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la nje mfano wa shamba ambapo bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

eneo kubwa la wazi lililosambanani kua na miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka pamoja na mabomba yaliyopi tishwa katika mechi hiyo kama mfumo wa umwagiliaji nikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu za kilimo na sheria

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, ilikusanyiko wa vifungashio kwenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mifano wanafaka ama mbegu vikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wa mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na njano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlaw mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zenye kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye vyombo vyenye umbo mraba, vilivyo jazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, zilivyo pandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya kupanda mbegu na mazao.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu vilivyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa bustani ama vitalu vilivopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalum chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani. Kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kimabara, na kuchorwa picha mfano wa mazao. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajli ya kilimo.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia vilivyohifadhi mfano wa nafaka aya mbegu, zilizo orodheshwa kwa majina kwa kutofautisha, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu spinachi ya INDIA" na kuchorwa picha mfano wa mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vya plastiki vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo "vuna mbegu" ikachorwa picha mfano wa mazao kama mboga, pilipili, hoho pamoja na karoti, likaashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka, ikijumuisha ulezi, maharage, mahindi pamoja na kunde. Ikiashiria kuwa ni eneo lililotunza mbegu, zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo ieimbegu maharage pamoja na mahindi, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na kijani kilichochapishwa maneno yasomekayo;' mbegu za kifalme, maharage ya kifaransa'; ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani vilivyochorwa mfano wa picha za mazao kama; vitunguu, karoti, nyanya pamoja na matango; ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye kipande cha ardhi chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mfano wa mazao kama nafaka ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kundi la wanyama mwituni aina ya tembo waliyopo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa uhifadhi wa wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya tembo waliopo katika eneo lenye uzio lililozungukwa na watu mfano wa watalii, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori ama eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za utalii.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori.

Eneo lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji, mfano wa ziwa ama bwawa, lililo na ndege wenye rangi mchanganyiko nyeupe, pamoja na nyeusi, katika eneo lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya pundamilia waliopo katika eneo kubwa la wazi iliyo tambalale, uliyozungukwa na uoto waasiili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na safu za milima, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya tumbili ama nyani aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori.